Huduma ya afya ya kinywa na meno ikitolewa kwa mgonjwa mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa matabibu wawili wanaofanya kazi hiyo katika chumba cha zahanati mwanga wa taa ukitanda eneo hilo.

Tabibu wa afya ya kinywa na meno akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa kwa kutumia vifaa mbalimbali, amevalia glavuzi na mavazi ya bluu, ndani ya chumba cha zahanati hiyo mwanga mkali wa taa ukitamalaki humo.

Matabibu wawili wakitoa huduma ya afya na Meno, kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati. Kilichokuwa na mwanga mkali kutoka kwenye taa. Mandhari ikisheheni kwa rangi mbalimbali.

Tabibu akiwa anatoa elimu ya afya ya kinywa na meno katika zahanati yake akivalia koti jeupe, na vifaa vingine.

Afya ya mazingira ikitunzwa na wanafunzi wanaopanda miche iliostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa na miti mirefu na mwanga mkali wa jua.

Majengo ya zahanati yakiwa imara kwa kutumia matofali ya kuchoma pamoja na bustani iliyokuwepo eneo hilo lililostawi kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya mwanga mkali wa jua ikitanda.

Matabibu wanapata picha ya pamoja, wakiwa na nyuso za furaha, baadhi wapo na viti, wengine wamesimama. Ndani kukiwa na mandhari ya zahanati hiyo iliyokuwa na mapazia na madirisha mapana.

Matabibu wa afya ya binadamu wakitoa huduma hiyo kwa wagonjwa kwenye zahanati hiyo, mandhari iliyowazunguka ni ya mwanga wa jua kali lenye maua yaliyostawi.

Tabibu wa kike amevalia koti jeupe na kufanya kazi ya kupanga dawa kwenye makabati, yaliyotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia ndani ya chumba cha zahanati.

Tabibu wa kiume akiwa amevalia mavazi ya bluu maandishi meusi, akiwa ndani ya chumba chenye rangi mbalimbali, tabasamu la furaha likiwa mdomoni mwake.

Matabibu wengi wakitoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati mandhari ya humo ikiwa na mwanga hafifu wa taa pamoja na mashine zingine.

Tabibu akitoa huduma kwa mtoto, hasa kwa upande wa vipimo vya uzito ndani ya zahanati hiyo. Mandhari yenye mwanga mkali wa jua ukionekana eneo hilo lenye matangazo.

Tabibu akitoa huduma ya afya kwa mtoto kwenye zahanati hiyo yenye mandhari ya mwanga mkali wa jua na uzio wa rangi nyeupe uliozungushiwa milingoti ya chuma.

Mtabibu akitoa huduma ya afya kwa mtoto aliyemweka kwenye kitanda ndani ya chumba cha zahanati, mandhari ya eneo hilo ikiwa na viti tofauti na mwanga wa taa ukitamalaki.

Tabibu akitoa huduma ya afya kwa watoto waliobebwa na mama zao mandhari eneo hilo likiwa limezungukwa na watu mbalimbali na kufunikwa kwa maturubai yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Matabibu wawili (wa kiume na wa kike) wakiwa wanatoa huduma kwa mtoto mdogo na kumuweka kitandani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, wakizungukwa na vifaa vya kielektroniki.

Tabibu akitoa huduma ya afya kwa mtoto ndani ya chumba cha zahanati kilichokuwa na mandhari ya mwanga mkali wa jua, ukizungukwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika.

Tabibu wa afya ya binadamu akitoa elimu hiyo kwa mgonjwa aliyempakata mtoto waliyozungukwa na mandhari ya miti ya maua iliyostawi kwa ukijani kibichi na mwanga wa jua kali.

Madawa yaliyohifadhiwa kwenye makabati yenye asili ya chuma na kuwa na vioo vinavyoonyesha mpangilio uliowekwa hapo. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Dawa za asili zilizotengenezwa na kuwekwa kwenye mfumo wa vidonge vyenye rangi ya kahawia zipo kwenye kishikizo chenye ukahawia.

Dawa za asili zilizowekwa kwenye vyupa na kuhifadhiwa ndani ya makabati yenye vyumba vyumba. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na makaratasi yaliyofunga dawa hizo.

Dawa za asili zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mkulima akichuma mazao hayo yakiwa yamezungukwa kwa migomba na mandhari ya jua kali na mawingu kiasi.

Dawa za asili zilizomo kwenye kitunguu swaumu, ambacho ni zao pia la chakula likiwa kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Mbogamboga zilizostawi kwa rangi mbalimbali, zikiwa kwenye mandhari ya majani yenye ukijani kibichi. Mwanga wa jua kali ukitamalaki eneo hilo.